Virutubisho hivi vyote ni vya aina ya vitamini vinavyotumika kusaidia afya ya mwili hasa mifupa na kinga. Vimeundwa kwa njia tofauti ili kuongeza ufanisi na ufyonzaji mwilini. Vinalengwa kwa watu wote wanaotaka msaada wa lishe bora.

Wahudumu wa afya wakiwa katika shughuli za matibabu, mmoja anasaidia mwanamke mkubwa kumsafisha sikio.

Daktari wa meno amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa mavazi ya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya kimatibabu vimepangwa ukutani.